Hawa ni mashabiki wa timu kuu moja katika nchi ya Kenya inayojulikana kama Gor Mahia. Hii huwa timu maarufu sana . Timu ambayo huwa inashinda michezo mingi ambayo inacheza ndiyo maana wana furaha hivi barabarani wanakimbia ili kutangaza ushindi wao.

Ambaye amebeba Bibilia hapa anajulikana kama William Samoei Arap Ruto ambaye ni rais wa nchi ya Kenya wa Sasa. Kando yake ni bibi yake ambaye anajulikana kama Rachel Ruto . William Samoei Arap Ruto ni kiongozi Bora ambaye ameleta ajira kwa vijana. Amejenga mabarabara na vilevile ameleta maendeleo kwa nchi ya Kenya.

Hawa ni wachezaji maarufu katika nchi ya Kenya. Wachezaji hawa wanafanya zoezi ili kukumbana na timu fulani ambayo wanaaminia kwamba wataipiga. Wachezaji ambao wanajiaminia sana kutokana na mazoezi ambayo wanafanya katikati uwanja huu.

Ushindi unajidhihirisha waziwazi. Mashabiki wanafurahia usindi ambao umetokea katika nchi ya Kenya. Wanafurahia na kuweka bendera ya Kenya mbele yao na kuinua mkono yao juu kudhihirisha na kuonesha furaha yao.

Hawa ni wafanyakazi katika serikali. Naona wamebeba kitambulisho kimoja hapa kumaanisha ni wafanyakazi wanaoshughulikia mambo ya kutengeneza kitambulisho. Hili ki bora sana katika nchi ya Kenya kwa sababu wanasaidia vijana ambao hawana kitambulisho kupata vitambulisho.

Ushindi unajidhihirisha hapa waziwazi wakati ambapo naona wachezaji hawa wanasherehekea hapa, wanasherehekea kutokana na ushindi ambao wameupata dhidi ya timu ambayo walikuwa wakicheza nayo, ushindi ni kitu bora huwa inafanya mtu kujulikana na pia inafanya mtu kuwa na umaarufu.

Hili ni ofisi mahali ambapo huduma zote za nchi ya Kenya yanaendelea. Ninaona wafanyakazi katika ofisi hii wakiwa wanawapa watu tofauti tofauti huduma ya kiserikali ili wakenya waweze kupata huduma hizo ambazo wanazitaka kutoka kwa serikali.

Huyu ni aliyekuwa jaji mkuu katika koti kuu ya nchi ya Kenya pamoja na aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Aliyekuwa rais wa Kenya huyu, alikuwa mtu mzuri sana na alikuwa rais bora sana. Alikuwa kiongozi mwenye huruma na mwenye anapenda maendeleo sana.

Huyu ni aliyekuwa raisi wa nchi ya Kenya akiwa anaapa akiwa amebeba bibilia. Anaapa ya kwamba atakuwa rais bora na atakuwa kiongozi bora sana katika nchi ya Kenya. Kando yake aliyesimama ni bibi yake ambaye anajulikana kama Margaret Kenyatta. Pia alikuwa Mama mzuri mwenye anapenda amani na anapenda maendeleo.

Hapa ni benki, ninaona watu wameketi kwenye viti hapa wakiwa wanangojea kuitwa ili kuhudumiwa katika huduma tofauti tofauti ambayo wanataka wahudumiwe. Kuna wenye wanataka kuweka pesa kwenye akaonti zao na kuna wenye wanataka kutoa pesa kwenye akaonti zao. Vile vile kuna watu ambao wanataka kujua baki yao kwenye akaonti zao tofauti tofauti.

Huu ni mchezo wa mpira wa vikapu, mchezo huu huwa tamu sana na huwa inapendeza, na pia inaleta furaha, Hii mchezo inapendwa na wachezaji wengi, na hii inafanya wakuje kushangilia na kuitazama jinsi inavyochezwa.

Hapa kuna viongozi tofautitofauti akiwemo mwanasiasa maarufu katika nchi ya Kenya kama Kalonzo musyoka. Wanawasiliana kutokana na mambo ya siasa na mambo ya kuendeleza uchumi katika nchi ya Kenya.

Hawa ni mashabiki na mahashiki wa timu ya bandari ,timu ya bandari ni mojawapo ya timu ambazo upatikana katika nchi ya Kenya, na mara mingi wachezaji wa timu hili uwa washindi katika michezo ambayo uwa wanacheza na timu zingine tofauti tofauti.

Hawa ni mashabiki na maashiki wakuu wa timu kubwa ya Gor Mahia. Timu ya Gor Mahia ni mojawapo ya timu ambazo zinapatikana katika nchi ya kenya na mara mingi wachezaji wa timu hii huwa washindi katika michezo ambazo wanacheza. Naona hapa wamebeba ngoma na wanasherehekea ushindi ambao wameshinda.

Huu ni uwanja mkuu sana. Uwanja huu uko na michezo mbalimbali ambazo zinaendelea lakini katika uwanja huu ni mchezo wa mbio au riadha ndio ambayo inaendelea hapa kutokana na jinsi ambavyo naona watu wamejipanga kwenye foleni hilo.

Huyu ni jaji mkuu wa Koti Kuu katika nchi ya Kenya, na kanda yake ni Rais wa nchi ya Kenya anayejulikana kama William Samuel Arapu Ruto. Hawa ni watu muhimu sana katika nchi hii yetu ya Kenya, kwa sababu wanaendeleza uchumi na vile vile wanaendeleza nchi ipasavyo.

Hawa ni mashabiki wa timu moja maarufu katika nchi ya Kenya. Naona wana furaha sana, wakiwa wanashabikia timu moja ambayo tayari imepata ushindi. Kulingana na jinsi ambavyo wanajiendeleza hapa. Hii ni ishara tosha kuwa timu hiyo ambayo wanaishabikia imepata ushindi.

Hili ni mojawapo la jengo muhimu sana katika nchi ya Kenya. Hili ni jengo la huduma mahali ambapo kila binadamu anayeishi katika nchi ya Kenya anaweza pata huduma za kiserikali katika ofisi hii. Naona ofisi hii imelindwa na polisi, na watu ndio wanatoka kule ndani. Watu ambao wanapeana huduma za kiserikali humo ndani.

Mchezo unajidhihirisha hapa. Hapa kuna mashabiki na maashiki ambao wengine wamebeba tarumbeta na wanapuliza ili kuwapa motisha wachezaji ambao wanacheza kwenye uwanja ili wapate kushinda mchezo huo ambao wanaicheza.

Huyu ni aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Alikuwa kiongozi bora sana ambaye anapenda maendeleo na anapenda kupeleka vitu kwa polepole na kwa umakinifu sana. Alikuwa mtu bora ambaye anasifiwa mpaka sasa kwa uongozi wake bora.

Hapa kuna mwanasiasa maarufu katika nchi ya Kenya. Mwanasiasa huyu alikuwa naibu wa rais wa nchi ya Kenya anayejulikana kama Rigathi Gachagua, alikuwa naibu wa rais bora sana mwenye anapenda maendeleo na anapenda amani katika nchi yake.

Ushindi unajidhuhirisha hapa waziwazi, kwani wachezaji wa timu ya nchi ya Kenya wamepata ushindi na naona wana furaha hapa riboribo. Kutokana na kikombe ambayo wameibeba ambayo walishinda katika mchezo ambao walicheza.

Wachezaji hawa wamevaa jezi ya nchi ya Kenya na wamepanga foleni ni wachezaji wa mpira wa vikapu, mchezo huu wa mpira wa vikapu ni mchezo mtamu sana ambao watu hupenda kushangilia kutokana na jinsi ambavyo inaleta furaha.

Hii ni mojawapo ya michezo ambayo yanafurahia sana katika nchi ya Kenya. Watu wanapenda sana kutazama huu mchezo kwa sababu ni mchezo ambayo unaleta furaha. watu wanatoka kule nyuma wakiwa wanakuja mbio na wanaruka hili shamba ili kupimana anayejua kuruka zaidi ya wengine wenzake.

Huyu ni mwanasiasa maarufu sana, ambaye amesimama mbele ya ubao nyeupe. Mwanasiasa huyu anajulikana kama Raila Odinga na yeye ni mwanasiasa bora katika nchi, ambaye anapenda amani na anapenda maendeleo pia.

Mzee amekuja katika ofisi ya kupata huduma za kiserikali katika Kenya. Naona anahudumiwa na mama fulani ambaye ako na tarakilishi mbele yake ambaye anataka kumpa huduma ambazo anazitaka katika serikali hii ya nchi ya Kenya.

Hawa ni wanasiasia maarufu katika nchi hii yetu ya Kenya ,naona wamevaa kofia ambayo imeandikwa chama moja maarufu sana katika nchini Kenya ambayo inajulikana kama Jubilee ,siasa ni kitu bora sana kwa sababu inaleta watu pamoja na inaeneza maendeleo katika nchi.